Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku wametabasamu vizuri kwa furaha baada ya kupokea elimu ya kutosha kwa ajili ya kuongezea maarifa ya ufanyaji kazi katika sehemu zao maalumu.

Kikundi la watu wazima wakiwa wanapata elimu kutoka kwa mwalimu aliyeketi mbele yao, wameketi kwa mzunguko juu ya vitu vya plastiki vyenye rangi nyeupe ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wametulia na wa rika tofauti, wanaangalia mashine ndogo yenye rangi nyeusi wakijifunza kwa vitendo na mwalimu akiwepo pembeni, kuwaelekeza jinsi inavyofanya kazi.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima wameketi kwa utulivu wa rika tofauti watu wanaomsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati, akifundisha kwa kutumia ubao mweupe na mashine za kisasa.

Kundi dogo la watu wazima; wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, wamezunguka meza iliyofunikwa na kitambaa cha rangi ya bluu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kuangalia mashine ndogo yenye rangi nyeusi inavyofanya kazi.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki kwa mpangilio mzuri, wanafunzi hawa wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wanamsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao.

Elimu ya watu wazima inaendelea ndani ya darasa dogo la kisasa, likiwa na wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima aliyevalia shati jeusi, akiwa anakagua kazi za wanafunzi wake waliokaa vizuri ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi hawa ni wa rika tofautitofauti na wa jinsia ya kike na ya kiume, wote wakiwa ndani kwa ajili ya kujifunza.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima mwanafunzi mmojawapo alikuwa ameandika vitu mbalimbali juu ya ubao wote wa kutumia chaki nyeupe kwa wasimamizi wa mwalimu aliyesimama pembeni yake huku wengine wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakisoma kwa umakini.

Kundi la watu wazima waliokalia viti vya plastiki katika sehemu ya wazi wa rika tofauti. Wameketi wakiwa wanawasikiliza walimu wanaowapa elimu waliosimama mbele yao wamezungukwa na mimea ya rangi ya kijani.

Watu wazima wa rika tofauti na wa jinsia ya kike na kiume ,wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye viti vyekundu na meza za rangi nyeupe, wakiwa wanajisomea kwaajili ya kujiendeleza na kuongeza maarifa katika mambo mbalimbali yanayosaidia jamii.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanajifunza na mwalimu aliyekaa katikati yao anawafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Kundi kubwa la watu wazima limeketi ndani ya darasa na wengine wamesimama, kundi hili la rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wametulia wakiwa wanapata mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu aliyepo mbele yao.

Watoaji wa elimu ya watu wazima wawili wakiwa wamesimama mbele ya umati mkubwa wa watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Walioketi vizuri juu ya viti vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio unaopendeza katikati ya sehemu yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama kwa duara, ndani ya hema lenye rangi jeupe lililofunika hadi juu, kwa makini wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeusi, ambaye anawapa elimu mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamesimama ili kupata picha ya pamoja, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, baada ya hapa wao wataelimishana juu ya mambo mbalimbali na kuongezeana maarifa.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu wa watu wazima, kundi la wanafunzi wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao; wamekaa wanakosomea wakisubiri kufundisha.

Kundi kubwa la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, wameketi juu ya viti vya plastiki, na wengine wamesimama nyuma ya darasa kubwa sana, linaopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi kwa kupitia madirisha yake makubwa.

Watu wa wazima wa jinsia ya kike na rika tofauti wakiwa wana furaha kubwa kwa kuangalia mwenzao waliopokea nae elimu, akiwa anashona kwa kupitia cherehani yenye rangi nyeupe, akishona kitambaa kidogo chenye rangi nyekundu baada ya kupokea elimu.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa safi lenye mwangaza wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao anayefundishwa kwa kutumia sauti.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kundi la wanafunzi limekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati yao, akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima. Kundi la wanafunzi wamekaa kwa mpangilio rahisi ndani ya darasa dogo, likiwa na mwanga hafifu. Wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao akitoa elimu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama kwa ajili ya picha ya pamoja kwa tabasamu kubwa sana, huku baada ya hapo wataelimishana kuhusu mambo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Kundi la watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wakiwa wanafundishwa jinsi gani, umeme unavofanya kazi kwa kutumia mfano wa taa zenye rangi ya kijani na nyeupe zilizopo juu ya meza.

Katika kuendeleza watu wazima kwa kuwapatia elimu, ndani ya darasa kuna wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, walioketi juu ya madawati wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya madawati haya.

Elimu ya watu wazima inaendelea ndani ya darasa dogo likiwa lina wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, waliomzunguka mwalimu anayewaelekeza kwa kutumia kalamu ya rangi ya bluu inayoandika kwenye karatasi nyeupe.

Katika mwendelezo wa kuelimisha watu wazima katika jamii, kundi la wanafunzi wa lika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa kubwa, wakiwa wanamsikiza kwa makini mwalimu aliyesoma mbele yao kuwafundisha kutumia ubao wa kisasa.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu. Huku mteja wa kike amesimama karibu na rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma vitabu mbalimbali na kujifunza.

Jengo la shule ya awali na chekechea likiwa limechorwa michoro mbalimbali ya midoli kwa rangi angavu kwajili ya kuvutia watoto wadogo. Huku mwalimu akiwa anachungulia ndani ya darasa kuhakikisha watoto wanaendelea kukaa kwa utulivu.

Bembea za chuma zenye rangi nyekundu, zikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na njano, zimesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Bembea ya chuma na plastiki ngumu yenye rangi ya njano, kijani na bluu ikiwa katika sehemu ya uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wadogo kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu, ikiwa na viti vya plastiki vya rangi bluu, kijani na njano, imesimama imara kwenye uwanja wa michezo, michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Katika sehemu ya jengo la shule ya awali ya chekechea, iliyochorwa picha mbalimbali za midori kwa rangi angavu kwa ajili ya kuwapendezeshea watoto wadogo wanaojifunza ndani ya madarasa haya, huku mwalimu akiwa anawachungulia.

Bembea ya chuma yenye viti vya rangi tofauti tofauti vya bluu, kijani, na njano, imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea, kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Bembea ya chuma yenye viti vya rangi ya bluu, kijani na njano ikiwa imesimama kwenye uwanja wa michezo, michezo ya aina hii husaidia watoto wa awali na chekechea kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Shule ya awali ya watoto wa chekechea na wadogo, yenye majengo mazuri na safi, imepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofautitofauti, njia za kutelezea na eneo la kukimbilia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, ikiwa imepambwa kwa sehemu ya michezo zenye bembea za rangi tofauti kama vile bluu, kijani na njia za kuteleza na eneo la kukimbia lenye nyasi fupi za rangi ya kijani, vyote vikiwa katika mpangilio unaovutia.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi waliovalia sare wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakiwa wanamwangalia.

Darasa la shule ya msingi lililo Safi likiwa katika mazingira yakujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiekekea kwenye ubao mweusi ulioko mbele, pembeni Kuna ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikiashiria elimu ya jeografia.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa paa zenye rangi nyekundu, yamejengwa kwa utaratibu mbele ya miti mirefu sana huku mbele yake kukiwa kuna uwazi wa nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi, ni eneo kubwa la michezo ya watoto.

Korido yenye sakafu safi ya shule ya msingi, ikiwa imepakana na madarasa yaliyopakwa rangi inayong'aa vizuri kwenye mwanga wa jua. Madarasa haya yana madirisha madogo na milango kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani, yakiwa yamezungukwa na miti mikubwa sana na mbele yake yana bustani ya maua iliyopandwa vizuri, kukiwa na sehemu ya uwazi kwa ajili ya michezo mingine na juhudi za watoto.

Daftari dogo la shule ya msingi lilochorwa picha mbalimbali kama vile mamba, huku chini ikiwa na mahesabu ya kujumlisha na kutoa yaliyojazwa vizuri na mwanafunzi na kusahihishwa na mwalimu kwa kalamu yenye wino wa rangi nyekundu.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi, yenye maua ya kupendeza ya rangi ya kijani kibichi yaliyokatwa vizuri na kupandwa kwa mstari, huku kukiwa kuna miti mirefu. Sehemu hii ya uwazi hutumika kwa shughuli mbalimbali za watoto, kama vile michezo.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akiwa anawaelekeza wanafunzi walioketi vizuri, wakiwa wamevalia sare za kupendeza. Wanafunzi hawa wameketi juu ya madawati ya mbao ngumu.

Vitabu mbalimbali vya shule ya msingi vyenye majarada magumu ya rangi nyekundu zimepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe ndani ya darasa la shule ya msingi, vitabu hivi vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi.

Korido yenye sakafu safi ya shule ya msingi ambayo ipo mbele ya madarasa yaliyopakwa rangi vizuri nyeupe inayong'aa na mwanga wa jua, huku yakiwa na madirisha madogo na mlango kwaajili ya kupitisha hewa na mwanga wakutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na bluu na paa za rangi nyekundu, huku yamezungukwa na uoto wa asili wa miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, na mbele yake kuna sehemu ya wazi kwaajili ya michezo na shughuli nyingine za wanafunzi.

Kitabu cha elimu ya msingi chenye picha na maelezo mbalimbali yaliyochapishwa vizuri kwa lugha rahisi, ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi wadogo, kwa ajili ya kuwaongezea maarifa ya vitu mbalimbali.

Kitabu cha shule ya msingi kilichochorwa picha mbalimbali, zikiwa na maelezo mepesi zilizochapiishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari kwaajili ya kuimarisha maarifa yao.

Kitabu cha elimu ya msingi, kikiwa na picha na maandishi yana maelezo mbalimbali, yaliyochapishwa vizuri kwa lugha rahisi ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wadogo wa shule ya msingi kwa ajili ya kuongezea maarifa na mambo mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyejitandaza kitambaa vizuri chenye rangi ya bluu bahari, kikiwa na maua ya rangi nyeusi anaandika juu ya ubao wenye rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe akifundisha somo la kiingereza.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri yakiwa na madarasa yenye madirisha makubwa sana yanayo ruhusu hewa na mwanga wa kutosha kuingia darasani nakusaidia wanafunzi. Nje katika sehemu ya wazi kwamba bustani ndogo yenye maua rangi ya kijani kibichi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifishwa vizuri, yakiwa na madarasa yenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha. Huko nje wanafunzi wakiwa wanatembea katika sehemu ya uwazi iliyozungukwa na bustani nzuri inayovutia yenye maua na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Jengo la shule ya msingi lenye ngazi zinazopanda juu na nyingine zikishuka chini, zikiwa na chuma kwa ajili ya usalama wa wanafunzi wa shule hii. Chini yake kuna bustani nzuri yenye maua na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi.

Vitabu vya shule ya msingi vilipopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe ya mbao, vikiwa na majalada ya rangi nyekundu, huku vimechapishwa picha juu, vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora, kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi yenye ngazi zinazopandisha na kushusha chini yaliyosanifiwa kwa mpangilio mzuri na kwa rangi zinazopendeza, huku chini kukiwa na bustani ndogo yenye maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa na kukatwa vizuri.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi yenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, ikiwa na maua yaliyopanbwa vizuri na kupangwa kwa mpangilio. Sehemu hii ya wazi hutumika katika shughuli mbalimbali za wanafunzi kama vile michezo.

Mafaili mbalimbali yenye rangi ya; bluu, nyeusi, kijani na nyekundu; yamepangwa vizuri juu ya kabati nyeupe inayopatikana katika shule ya msingi. Mafaili haya hutumika kutunza kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi kama vile, za nidhamu na masomo yao.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati hayo, mazingira ya darasa hili ni safi na lenye mwangaza wa kutosha yakiashiria juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyevalia koti la rangi ya ugoro, akiwa kwa furaha anawafundisha wanafunzi kwa kutumia ubao mweupe na kalamu yenye wino wa bluu somo la kiingereza na hisabati.

Mikoba ya wanafunzi wa shule ya msingi yenye rangi za bluu, kijani na nyeupe. ikiwa imepangwa vizuri kwenye kabati ndogo inayopatikana katika sehemu ya elimu ya msingi. Mikoba hii hutumika kuhifadhia madaftari na kalamu zao kwa ajili ya kujifunzia.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi chenye makaratasi yaliyochorwa picha za watu, huku kikiwa na maandishi madogo yanayosomeka vizuri ikiwa kimechapishwa kwa lugha rahisi, ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Ubao wa matangazo wa shule ya msingi uliowekwa ukutani, ukiwa unaonyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi, kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma.

Mwalimu wa jinsia ya kiume wa shule ya msingi, akiwa anafundisha watoto wadogo waliovalia sare za kupendeza za mashati meupe na kaptura na gauni za bluu, kwa kutumia ubao mweusi aliouandika kwa chaki.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi, ikiwa na maua ya rangi ya kijani kibichi na miti mirefu sana, sehemu hii hutumika na wanafunzi kwa ajili ya shughuli mbalimbali; kama vile michezo na kupanga mistari.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao. mMazingira ya darasa hili ni safi na ya mwangaza wa kutosha yakiwa yanaakisi juhudi za kuinua elimu ya msingi katika watoto.

Majengo ya madarasa shule ya sekondari yenye madirisha makubwa ya vioo yakisaidia uingizaji wa hewa na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kusaidia wanafunzi, nje kuna vimbweta vinavyoruhusu wanafunzi kukaa na kujadiliana mambo mbalimbali kuongeza maarifa.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali mbalimbali zinazopatikana kwenye chupa ndogo, zikiwa zina rangi za kuvutia katika maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari; wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa katika sehemu ya uwazi wakikabidhiana vitabu mbalimbali vinavyotoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki. Vitabu hivi vitawaongezea uwezo na maarifa ya kufundisha wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, amechuchumaa akiwa na panga vitabu mbalimbali kwa mpangilio unaopendeza, kwenye rafu za mbao zilizopo ndani ya darasa, vitabu hivyo hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea na kuongezea maarifa.

Darasa kubwa la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha unaotokana na taa zilizofungwa juu na dirisha kubwa linalopitisha hewa safi, kukiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu vilivyo pangwa vizuri katikati ya meza za mbao zilizobeba kompyuta mpakato.

Maabara safi yenye mwanga wa kutosha ya shule ya sekondari, ikiwa na miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na mipango kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari watanashati wa rika tofauti na wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapakia vifungashio vya rangi ya kijani vilivyopo juu ya meza iliyopo mbele ya darasa katikati ya ubao mweusi.

Maabara ya shule ya sekondari yenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha ikiwa na miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaashiria mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Jengo la shule ya sekondari iliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe, ikiwa na paa yeney rangi ya bluu ikiwa na madarasa yenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga na hewa safi kuingia, na mbele yake kuna uwazi mkubwa unaotumika kwa shughuli mbalimbali na wanafunzi.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwa mtindo mzuri, yakiwa na mapaa yenye rangi ya kijani. Huku masweta rangi ya bluu yameanikwa kwenye kamba za kuanikia ili yakaushwe na jua yanatumika kama sare za shule hii.

Walimu wawili wa jinsia ya kiume, watanashati wa shule ya sekondari, wakiwa katika sehemu ya nje ya majengo ya shule. Wanapanga mitihani kwenye bahasha kubwa za rangi ya kaki kwa ajili ya kuzisafirisha ili ziende kusahihishwa.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu. Anafundisha somo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu aliyotengeneza kwa mpira na dumu iliyobandikwa kwenye ubao mweusi, akionyesha sehemu mbalimbali za mfumo huu kwa kutumia vidole vyake.

Majengo ya shule ya sekondari yenye paa za rangi ya kijani yakiwa yamejengwa vizuri kwa tofali za kuchoma zenye rangi nyekundu, huku nje masweta ya rangi ya bluu ambayo hutumika kama sare yameanikwa kwenye jua.

Kitabu cha kemia cha shule ya sekondari chenye jalada la rangi ya njano na bluu kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda kujifunza masomo ya sayansi.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare za kupendeza. Wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike amechuchumaa ndani ya darasa, akiwa anapanga vizuri vitabu kwenye rafu za mbao zilizowekwa mbele ya ubao. Vitabu hivi hutumika kwa ajili ya wanafunzi kwa ajili ya kusoma na kuongeza uwezo.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanawakagua mitihani na kusimamia wanafunzi wa shule ya sekondari, walioketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao. Wakiwa wamevalia sare za mashati meupe na suruali za bluu, huku wakiwa wanaendelea na mazoezi ya kufanya mitihani yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa na mwanga wa kutosha na safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri unaovutia, inaakisi mazingira bora kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Bweni la shule ya msingi lenye sakafu ya rangi nyekundu iliyo safi, kukiwa na madirisha yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha kwenye vitanda vya chuma vya rangi nyeusi, vilivyotandikwa vizuri na mashuka meupe. Katikati ya bweni hili kuna meza ndogo na viti viwili, vinavyowaruhusu wanafunzi kujisomea.

Jengo kubwa la shule ya sekondari, lenye madarasa yenye madirisha makubwa kwa ajili ya kuruhusu hewa na mwanga wa kutosha kupita, na paa la rangi ya bluu. Mbele yake kuna sehemu ya uwazi iliyopambwa kwa maua.

Mtu mmoja akiwa anachanganya kemikali mbalimbali zilizopatikana kwenye chupa ndogo zikiwa na rangi tofautitofauti, ndani ya maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha yaliyo wazi. Yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisia mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi.

Kitabu cha bayolojia cha elimu ya sekondari chenye jalada la njano na kijani. Kikiwa na picha ya daktari anayemtibu mtu macho. Imechapishwa vizuri kwa lagha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza wamesimama ndani ya maktaba nzuri ni vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Bweni la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha inayotokana na taa na madirisha yaliyo wazi, yanayomulika vitanda vya chuma vyenye rangi ya kijivu, vilivyopangwa magodoro kwa ufanisi mkubwa sana, iliyotandikwa mashuka mazito ya rangi ya pinki.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike, amechuchumaa ndani ya darasa, akiwa anapanga vitabu kwenye rafu za mbao zilizopangwa vizuri nyuma ya ubao mweusi. Vitabu hivi hutumika na wanafunzi kujisomea na kujiongezea maarifa.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanakabidhiana vitabu vilivyofungwa vizuri kwenye vifungasho vya bluu, vikitoka kwenye maboksi ya khaki yaliyopo chini, kwajili ya kuongeza maarifa ya kujifunza na kufundisha wanafunzi.

Bweni la shule ya sekondari linaopitisha mwanga wa kutosha. Ndani yake kuna vitanda vya chuma vilivyopakwa rangi ya kijivu zikiwa zimepangwa kwa mstari, na juu yake magodoro yametandikwa vizuri kwa shuka nzito zenye rangi ya pinki.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari kuna mwalimu wa kike aliyeketi chini, huku mwanafunzi akiwa amechuchumaa huku ameegemea meza ya mwalimu wake iliyojaa madaftari yanayotumika kuwaelekeza mwanafunzi huyu.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapokea vitabu vilivyo fungwa vizuri kwenye mabaasha ya rangi ya buluu, imetolewa kwenye maboksi ya kaki kwa ajili ya kuongeza maarifa ya ufundishaji na kuelewa kwa wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike, amechuchumaa akiwa anapanga vizuri vitabu, kwenye kabati inayopatikana ndani ya darasa la shule ya sekondari, ikiwa na vitabu mbalimbali vya kujisomea kwa ajili ya kuongeza maarifa kwa wanafunzi.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa, ina vifaa vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ni safi na yenye mazingira bora yanayowasaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa ufanisi.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya yake, anapitia madaftari yaliyopo juu ya meza kwa kuyasahisha na kalamu ya wino mwekundu ili kuangalia maendeleo ya wanafunzi wake.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea huku wamekaa juu ya madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari, wamevalia sare za kupendeza sana.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyopakwa rangi ya kupendeza huko mbele yake ikiwa na bustani ya maua gani ya rangi ya kijani, huku walimu wawili wakiwa wanafungasha mitihani kwenye bahasha za kaki tayari kwa ajili ya kuisafirisha ili zikasahihishwe vizuri.

Ndani ya darasa la sekondari lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanajisomea. Wamevalia sare za kupendeza za masweta mekundu, mashati meupe na shati za bluu.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha ya vioo, yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa sekondari wa jinsia ya kike, amechuchumaa katikati ya darasa lenye sakafu nyekundu. Akiwa anapanga vitabu kwenye rafu za kupendeza, zilizopangwa mbele ya ubao mweusi. Vitabu hivi hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Kitabu cha kemia cha sekondari chenye jalada la rangi ya njano na bluu, huku juu yake kukiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wachuo wameketi kwa makundi juu ya viti vya plastiki ndani ya darasa lililopangwa vitabu katika kuta za pande zote, ikiwa na madirisha madogo yanayo ruhusu mwanga kutosha na hewa kuingia ndani ya darasa hili kubwa.

Ndani ya sehemu maalumu ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaotoka kwenye taa za kupendeza zilizofungwa juu na madirisha makubwa ya vioo, wanafunzi wa chuo waliovalia vazi aina ya suti wameketi kwa utulivu juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari wakifanya mitihani yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wameketi nje kwenye kimbweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili.

Ndani ya darasa dogo lenye mwangaza wa kutosha, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha kutumia ubao mweupe na mashine ya kisasa somo lake.

Ndani ya maktaba kubwa sana na sehemu ya kujisomea, wanafunzi wa elimu ya chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea, maktaba hii ina mwanga wa kutosha; unaopitishwa kupitia madirisha makubwa sana ya vioo yaliyopo pembeni.

Ndani ya darasa dogo la chuo kikuu lenye mwanga wa kutosha unaopita kutoka madirisha ya vioo na taa za juu zilizotundikwa vizuri, wanafunzi hawa wanamsikilkiza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, Wanafunzi waliovalia sare wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao, akitumia ubao mweupe na vifaa vya kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa anachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike waliovalia fulana za rangi ya machungwa, wanajifunza kwa vitendo kwa kunyoa kijana mmoja wa jinsia ya kiume aliyeketi kwenye kiti. Mafunzo haya yatawasaidia kupambana na ukosefu wa ajira katika jamii.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha utokanao na dirisha kubwa sana, linalopitisha hewa safi na kuingiza ndani, wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zao za mbao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana kwa mpangilio mzuri, lenye viti vya rangi nyekundu. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti yake.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika sehemu ya nje ya wazi wakiwa wanajisomea kwa kujadiliana kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana kwa mpangilio mzuri. Wanafunzi hawa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa makini aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti ya kike, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika sehemu ya nje juu ya kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya darasa kubwa lililopangwa vitabu vizuri kwenye kabati. Wanafunzi hawa wamekaa kimakundi juu ya viti vya plastiki wakiwa wanajadiliana kazi waliyopewa na mwalimu waliyoketi mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo. Wanafunzi hao wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wanamtazama na kumsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa chuo wakiwemo wa jinsia ya kike na wa kiume, wakiwa wamevalia majoho meusi yenye mstari miekundu mazuri na yakiwa yamewapendeza sana. Wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha ya vioo makubwa sana na taa zilizotundikwa juu. Wanafunzi hawa wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha na hewa safi, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wa chuo. Wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta. Huku mwalimu wa kike akikatiza na kuwasaidia kazi zao.

Ndani ya darasa kubwa la chuo kikuu lenye mwanga wa kutosha na taa zilizofungwa juu wanafunzi wa jinsia mbalimbali na rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili wakiwa wanafanya mitihani juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajifunza na kujisomea. Wanafunzi hao wa rika tofauti wamekaa kwa utulivu wakimsubiri mwalimu aingie na kuwapa maarifa mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa sana la darasa la chuo. Wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wengine wameketi juu ya viti vya plastiki na wengine wamesimama, wakiwa wanaangalia kitu kinachoonekana kwenye kompyuta mpakato. Huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anawaelekeza kwa ajili ya kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wameketi nje kwenye kimbweta wakijisomea kwa kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato wanaashiria mazingira yakujifunza yenye utulivu mkubwa wa akili.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanajifunza kwa vitendo kazi za mikono kama vile kunyoa nywele za watu, huku mtu akiwa amekaa kuwawezesha wanafunzi hawa kupata maarifa mbalimbali za kukabiliana na changamoto za ajira katika jamii.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu sana wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa na kompyuta mpakato.

Bweni la chuo likiwa na wanafunzi watatu. Huku wawili wakiwa wameketi katika vitanda vyenye rangi ya mbao wakiwa wamevitandika vizuri kwa mashuka mbalimbali. Huku mmoja wao akiwa anapanga vitu kwenye kabati ya rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo kidogo wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya chungwa wa jinsia ya kike na rika tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini aliyevalia koti jeupe anayefundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Ndani ya darasa la chuo dogo likiwa limepakwa rangi vizuri na likiwa na mabango mbalimbali ya karatasi yaliyobandikwa ukutani. Wanafunzi wa jinsia ya kike wamekaa kwa utulivu juu ya viti vya plastiki, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wakubwa kwa wadogo na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao akiwapa elimu mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao akisoma na kufundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Ndani ya darasa la chuo, wanafunzi wawili watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wa rika tofauti wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya viti vyao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume, anayefundisha kwa kutumia sauti na ubao mweupe ulioko mbele yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo wa rika sawa na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha la chuo. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyepo mbele yao na kuandika anachofundisha kwenye madaftari.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wengine wakiwa wamekaa chini kwa utulivu, na wengine wamesimama wakiwa wanajadiliana kitu kinachoonekana vizuri kwenye kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza ya mbao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao ya rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa amevalia barakoa, akiwa anafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wameketi nje kwenye kimbweta wakiwa wanajisomea kwa ukimya, huku wakiwa wanatumia kompyuta mpakato na simu, wanaashiria mazingira ya kujifunza au yenye ushirikiano unao utulivu mkubwa wa akili.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa, huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kujilinda afya zao dhidi ya magonjwa shambulizi. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wawili ,wakiwa ndani ya darasa wamesimama, wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi wa baadae na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi, aliyevalia koti la rangi ya bluu. Anatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mbele yake. Anapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wamevalia miwani na nguo za kujikinga za rangi ya bluu, wanasikiliza mwalimu anayevalia koti ya rangi jeupe, akiwaelekeza jinsi ya kutumia na kutengeneza vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa kike wa elimu ya ufundi waliovalia miwani na nguo ya kujikinga, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi mashine ya kuchomelea vyuma inavofanyakazi. Wanapata mafunzo hayo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume, akiwa anasomea ufundi na anajifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine ya kisasa iliyopo mbele yake. Mafunzo haya ya vitendo yanamuandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi.

Katika chuo cha ufundi, wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa katika mafunzo ya vitendo. Wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Katika utoaji wa elimu ya ufundi na ustadi, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta, huku mwalimu aliyevalia koti la kijani amesimama na kuwaelekeza na kuhakikisha kazi zao zinafanyika kwa umakini mkubwa.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi akiwa nyuma ya gari ndani ya karakana kubwa ya kutengenezea magari tofautitofauti. Amevalia nguo maalumu za kujikinga na anatumia vifaa mbalimbali kufanya ufundi, akipokea mafunzo ya vitendo kutoka katika chuo cha elimu ya ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya rangi ya bluu na kijani, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza jinsi kompyuta inavofanya kazi. Wanapata mafunzo ya vitendo yanaowasaidia kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wawili waliyovalia barakoa wakiwa wanatengeneza mashine kubwa kiasi iliyopo juu ya meza. Wamepata mafunzo ya vitendo yanayowasaidia kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kuangalia jinsi mashine ya kuchomelea inavyofanya kazi. Wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi za hapo baadaye.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mbele ya meza zao zenye rangi nyeupe, kujisomea na kujifunza mambo mbalimbali kwa ajili ya kuongeza ujuzi wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi ndani ya darasa dogo lenye madirisha makubwa ikiwa na mwanga wa kutosha. Wamevalia makoti ya bluu wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya kitendo yanayoandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanafundishana jinsi ya kutumia kompyuta, wamevalia makoti ya rangi ya bluu na kijani kwa ajili ya usalama; na darasa hili lina hewa safi.

Wanafumzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wakiwa ndani ya karakana, wamemzunguka mwalimu anayewaelekeza jinsi ya kutengeneza mashine ya kisasa ndogo iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wawili wameketi juu ya viti vyao. Wakiwa wanatumia mashine ya kisasa kutengeneza vitu mbalimbali, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za ufundi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu na mwalimu alievalia koti la kijani, wakiwa wanafanya kazi zao kwa utulivu mkubwa sana wanapata mafunzo ya vitendo wanaoandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Fundi wa jinsia ya kiume aliyevalia kofia, amekaa ndani ya duka akiwa anatengeneza televisheni ndogo, ya rangi nyeusi kwa kutumia vifaa vya kisasa, akitumia elimu yake ya ufundi stadi aliyoipata toka chuo iliyomwandaa kwa kazi hizi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wengine wakiwa wanajisomea wengine wakitumia kompyuta na mwingine akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha kupitia madirisha yake makubwa wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowasaidia kwaajili ya kuwaandaa na kazi za kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi stadi akiwa anatumia mashine iliyosimama mbele yake, mwanafunzi huyo amejifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuongeza uelewa wake na maarifa na ubunifu binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza ya rangi nyeupe, wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao wanatengeneza bidhaa mbalimbali za samani za mbao ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kama vile meza na viti kwa usimamizi wa mwalimu anayesimamia kwa mafunzo ya vitendo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha la chuo cha ufundi stadi, wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi juu ya viti vyao na mbele ya meza wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajili ya ajira au kujiajiri katika sekta za ujenzi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi stadi aliyevalia koti safi la rangi ya bluu, anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa akipata mafunzo ya vitendo yatakayo muandaa kwa kazi mbalimbali za ufundi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi, aliyevalia koti safi la rangi ya bluu. Anatumia mashine ya kisasa inayotumia nguvu ya umeme, akipata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ujuzi wake binafsi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi; akiwa amevalia mavazi maalumu ya usalama yenye rangi ya bluu, anatengeneza simu kwa kutumia mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe, anapata mafunzo ya vitendo yatakayomsaidia kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Kundi la wanafunzi wa ufundi wakiwa wanaangalia kwa makini, huku wamevalia mavazi ya kujikinga ya usalama ya rangi ya bluu, mwalimu anayewafundisha jinsi ya kutengeneza kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia mashine za kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi mbalimbali za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi stadi, akiwa ameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, akitengeneza simu kwa kutumia kifaa cha kisasa kilichopo mbele yake. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa wanafunzi wa ufundi wameketi kwa utulivu na wengine wamesimama, wakiwa wanatengeneza bidhaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza zao, wanapata mafunzo ya vitendo wanayowasaidia kwa kazi za kiufundi baadaye.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha yaliyopo katika darasa hili. Wanafunzi wa elimu ya ufundi kila mmoja akiwa anajisomea na kutumia kompyuta iliopo mbele yake, huku mwalimu akiwa anakatiza katikati yao akiwaelekeza na kukagua kazi.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, kuna wanafunzi waliokaa kwa kutulia juu ya viti vyao na juu ya meza nyeupe kuna kompyuta ambazo wanatumia kwa ajili ya kujisomea na kufanyia kazi zao, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi mbalimbali.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya rangi ya bluu wamesimama ndani ya darasa wakiwa wanatengeneza kompyuta ndogo kwakutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwaajili ya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wengine wakiwa wanajisomea, na wengine wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowasaidia katika kujiajiri.

Kijana mdogo akiwa ndani ya duka lake likiwa lina mwanga wa kutosha, anatengeneza TV kwa kutumia vifaa vya kisasa, anatumia elimu ya ufundi aliyoipata kutoka katika sehemu ya chuo, alipofundishwa kwa vitendo kwa ajili ya kumuandaa na kazi hii.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wamevalia makoti ya bluu na mwingine amevaa gauni la kupendeza lenye maua. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi wawili wajinsia yakiume wa elimu ya ufundi stadi wanatengeneza kompyuta ndogo iliyopo juu ya meza kwakutumia vifaa mbalimbali vyakisasa, wanapata mafunzo yavitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, aliyevaa mavazi ya kujikinga na kofia; akiwa anatumia mashine ya kisasa. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa karakana wakitengeneza gari kwa kushirikiana, huku wengine wamesimama wakiwa wanakagua gari kwa nyuma. Wanatumia vifaa mbalimbali kama vile spana na mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa ufundi stadi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza yenye rangi nyeupe. Wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowandaa kwa ajili ya kazi nyingi za ufundi.

Wanafunzi wa ufundi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, iliyopambwa vizuri juu ya viti na meza vyenye rangi nyeupe wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha likiwa na madirisha makubwa wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, iliyowekwa vizuri juu ya meza yenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuwasaidia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya darasa lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha, wakiwa wanaangalia jinsi mwalimu anavyotengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza nyeupe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao, wanafunzi hao wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi waliovalia makoti ya bluu, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea wameketi kwa utulivu; huku mwalimu amesimama akiwa anakagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Katika chumba cha ziada cha kufanyia kazi kimefunikwa kwa karatasi za rangi nyeupe, mwanafunzi mmoja akiwa ameshika mashine ya kisasa anapaka rangi bati lililowekwa juu ya sehemu, huku walimu wakiwa wanamsimamia na kumuelekeza kwenye mafunzo haya ya vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa ya vioo, wakiwa wanatengeneza simu kupitia mashine ya kisasa zilizopo juu ya meza, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato kujisomea, huku mwalimu aliyevalia barakoa anakatiza kwa kuangalia kwa umakini maendeleo ya kazi za wanafunzi wake.